Alama ya barabarani ikiashiria kupiga marufuku kuegesha gari, inayoonekana kwa muundo wa herufi P ya samawati iliyokatizwa na mstari mwekundu, ndani ya mduara mwekundu. Alama hii hutumika kudhibiti trafiki na kuzuia msongamano katika maeneo nyeti kama vile barabara nyembamba na karibu na vituo vya huduma, kwa kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara na mtiririko mzuri wa magari.

Trela kubwa ya usafirishaji ikiwa imebeba mashine kubwa kuchimbia kwenye barabara ya udongo, ikielezea matumizi ya miundombinu ya usafirishaji kwa kusafirisha vifaa vizito kuelekea maeneo ya ujenzi au migodi, madhari hii inaakisi jukumu muhimu la usafirishaji katika kuendeleza miradi mikubwa kurahisisha shughuli za kiufundi na kuchochea uchumi katika maeneo ya mijini.

Barabara yenye msongamano wa magari ikisisitizwa umuhimu wa miundo mbinu bora kwa watu na bidhaa .Barabara ina njia mbili zinazotenganishwa na katikati yenye mimea huku daraja la watembea kwa miguu ikionyesha juhudi za kuimarisha usalama kwa watumiaji wa barabara.

Barabara ya miji iliyo chini ya daraja la zege ikiwa na magari ya abiria yanayopita katika mwelekeo tofauti kielelezo cha harakati za usafirishaji wa kila siku. Uwepo wa daraja unaonyesha miundombinu ya kisasa inayolenga kupunguza msongamano na kurahisisha mtiririko wa magari; pia kuna watu wanaotembea kwa miguu kandokando ya barabara jambo linalodhirisha matumizi ya mchanganyiko ya njia za usafiri mijini.

Pikipiki yenye sanduku la mizigo, ikiendeshwa na muhudumu aliyevaa mavazi ya usalama, ikionyesha usafirishaji wa bidhaa kwa haraka na ufanisi, hasa katika huduma za mwisho kwa wateja. Muundo huu wa usafirishaji unatumika sana katika miji yenye miundombinu na misingi.

Madereva wa pikipiki waliovaa sare yenye nembo ya uba wakiwa karibu na pikipiki mbili mahali palipoegeshwa, ikionyesha huduma ya usafirishaji ya kisasa inayotegemea teknolojia kufanikisha usafiri wa abiria na mizigo mijini.

Ujenzi wa barabara kwa kutumia roli la zege. Ikiwa sehemu ya juhudi za kuboresha miundombinu ya usafirishaji. Shughuli hii inaongeza uwezo wa kusafirisha bidhaa, watu na huduma kwa ufanisi zaidi hasa katika maeneo ya pembezoni. Roli na wafanyakazi waliovaa vifaa vya usalama vinaonesha umuhimu wa usafirishaji salama wa vifaa vya ujenzi.

Barabara ya lami yenye alama za katikati ikitumika kama njia muhimu ya usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka mashambani hadi sokoni au viwandani, miundombinu hii huongeza ufanisi wa usafirishaji kupunguza gharama na kuwezesha wakulima kufika masoko kwa haraka na kwa uhakika.

Miundombinu ya kisasa ya usafirishaji kwa barabara kuu yenye njia nyingi na daraja la juu, ambapo magari yanapita kwa kasi katika mandhari ya kijani; hii inasisitiza umuhimu wa miundombinu bora katika uchumi ikiwa ni msingi wa usambazaji wa bidhaa, usafirishaji wa mazao na watu na vifaa mbalimbali; muundo huu huongeza usafi hupunguza msongamano na kuimarisha biashara.

Tukio la uzinduzi au kampeni ya kuhamasisha matumizi salama na bora ya pikipiki kama njia ya usafiri katika jamii, ikihusisha pikipiki mpya vifaa vya usalama kama kofia ngumu, kipaza sauti kwa mawasiliano ya umma na bango yenyembo ya farasi ambao huenda ni taasisi inayosaidia kuboresha sekta ya usafirishaji wa kupitia teknolojia tukio hili na akisi juhudi za kuendeleza usafirishaji wa haraka.

Treni ya mizigo ikisafiri kwenye reli ikiwepa shehena kubwa kwa ajili ya kusambaza kwa umbali mrefu, usafiri huu wa reli ni wa gharama nafuu unayoaminika na wanaofaa kwa mazingira kwani hupunguza msongamano barabarani na hutoa uchafuzi wa hewa kidogo ukilinganisha na magari; treni za mizigo huchochea maendeleo ya kibiashara kwa kurahisisha usambazaji wa bidhaa kutoka viwandani, mashambani au bandarini.

Wafanyakazi wakifanya kazi ya kuweka lami barabarani mmoja akiwa kwenye mashine ya kusawazisha lami, na wengine wakisambaza kwa vifaa vya mkono ikiakisi hatua muhimu ya uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji. Mandhari hii inaonyesha jinsi ujenzi wa barabara unavyoongeza ufanisi wa usafirishaji wa abiria na bidhaa na kupunguza gharama za biashara.

Barabara yenye msongamano wa magari na shughuli nyingi za usafirishaji katika eneo la mjini, ambapo magari na watu wanatembea katikati ya majengo marefu muonekano huu unaashiria mtandao wa usafiri unaochangia mzunguko wa bidhaa watu na huduma, ukiwa kiungo muhimu katika mnyororo wa thamani wa kilimo cha biashara.

Pikipiki ya mzigo yenye nembo ya jumuiya, ikiwakilisha huduma ya usafirishaji wa bidhaa kutoka kwa kampuni ya kibiashara mtandaoni, ikiwa na maandishi ya kupokea malipo kwa pesa taslimu pikipiki hii ni suluhisho la kisasa, linalowezesha usambazaji wa bidhaa moja kwa moja hadi mlangoni kwa mteja kwa ufanisi na gharama nafuu.

Mto uliojaa taka kama plastiki, mifuko na vipande vya mbao hali inayodhihirisha uchafuzi mkubwa wa mazingira, unaotokana na utupaji holela wa taka. Uchafu huu unahatarisha afya ya binadamu, viumbe wa majini na ubora wa vyanzo vya maji, na unaonyesha hitaji la dharura la usimamizi bora wa taka na mikakati ya kuhifadhi mazingira.

Changamoto ya utunzaji wa taka ambapo marundo ya taka kama plastiki na karatasi yanatapakaa, huku watu wakizisaka vitu ndani yake na lori la taka likionekana pembeni likisisitiza umuhimu wa mifumo bora ya ukusanyaji, uchakataji na urejelezaji ili kulinda mazingira na afya ya jamii.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga akikusanya taka mbalimbali kama plastiki na karatasi katika eneo lenye uchafu, akitekeleza hatua muhimu ya utunzaji wa mazingira kwa kuondoa taka hatarishi kuimarisha usafi na kuchochea uwajibikaji wa jamii katika kudhibiti uchafu na kuhakikisha urejelezaji.

Mapipa ya plastiki yenye rangi ya samawati yanayo tumika kwa utunzaji wa taka yakionyesha juuhudi ya kudhibiti taka kwa usafi na usalama. mpangilio huu unasaidia kulinda afya ya jamii na mazingira kwa kuweka mfumo wa kuhifadhi na kuchakata taka kwa ufanisi.

Contena la taka lililojaa kupita kiasi na taka zilizomwagika nje, ikibainisha changamoto za utunzaji wa taka katika maeneo ya makazi au biashara, aina ya taka kama plastiki mabaki ya mbao na vifaa vingine vinaonyesha hitaji la mifuko bora ya ukusanyaji, uchakataji na urejelezaji wa taka ili kuzuia uchafu wa mazingira na kulinda afya ya jamii.

Juhudi za usafi wa mazingira, ambapo kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kinga; wanakusanya taka kwa mkono katika eneo lenye uchafu. Shughuli hii inaakisi uhamasishaji wa jamii na utekelezaji wa usimamizi wa taka kwa vitendo, ikilenga kupunguza madhara ya kiafya na kimazingira, kuimarisha ustawi wa jamii na kuhamasisha mabadiliko ya tabia kwa ajili ya kuhifadhi mazingira.

Tenga la plastiki lenye rangi ya samawati likitumika kuhifadhi taka kavu kama karatasi na plastiki, ikisaidia kupunguza harufu na kuweka mazingira safi uwepo wa lebo ya maelezo. unaongeza matumizi sahahi na uwamasishaji wa utunzaji wa mazingira katika ofisi, biashara ndogo na maeneo ya jamii vyombo kama hivi vinatoa furusa ya kibiashara kupitia ubunifu wa vifaa vinavyotenganisha taka.

Magunia yaliyojaa plastiki zilizokusanywa, ikiakisi juhudi ya kudhibiti taka ngumu kwa lengo la kuimarisha usafi wa mazingira na kupunguza uchafuzi wa plastiki, ukusanyaji huu unaweza kuwa sehemu ya mradi ya kuchakata taka na uendelezaji wa elimu ya mazingira ambapo taka hutumika kama rasilimali kwa biashara.

Wafanyakazi wakifanya usafi eneo la kutupa taka kwa kutumia mavazi ya kujikinga, ikiakisi utunzaji rasmi wa taka, kupitia mfumo wa ukusanyaji na usafirishaji. Hali hii huchangia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuimarisha afya ya jamii, na kutoa ajira katika sekta ya usafi wa mjini.

Eneo la kuchakata taka za plastiki ambapo chupa zimekusanywa kwa wingi ndani ya magunia na nyingine zimetapakaa ikiashiria juhudi za ulejezaji, kwa lengo la kupunguza uchafuzi wa mazingira mashine zinazoonekana zinaashiria mchakato unaoendelea wa kuchakata plastiki, na eneo hili linaweza kuwa kituo au kiwanda kidogo kinachojihusisha kwenye jamii hasa vijana katika usimamizi endelevu.

Mashine ya kisasa ya kuchakata taka ikiwa katika jengo lenye muundo thabiti na muangaza mzuri ikisafirisha taka mchanganiko kama plastiki na karatasi kwa ajili ya uchakataji, muundo wa mashine na uwepo wa vifaa vya usalama unaonyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika utunzaji endelevu wa taka.

Pipa la plastiki lenye kifuniko kwa ajili ya kutupa tak,a hii ni ishara ya juhudi za msingi katika utunzaji wa mazingira kwa kuweka miundombinu rafiki kwa ukusanyaji wa taka, pipa kama hili linasaidia kupunguza uchafu wa mazingira kuimarisha usafi wa jamii na kuchochea uwajibikaji wa watu binafsi katika kulinda afya na maendeleo endelevu.